Mfanyibiashara amefungua duka lake la Mpesa. Watu wa hii kijiji wanakuja kwa hii duka kutuma pesa ama kutoa pesa ama kununua airtime kwa hii duka la huyu mfanyibiashara.

Kwa barabara kuna magari ambazo wanafanya biashara ya kuibeba wananchi kwa magari yao ili kuendeleza biashara yao na watu kupata usaidizi ya kufika mahali wanaenda kwa njia ya rahisi.

Mfanyibiashara amezipanga kwa duka lake viatu kwa njia ya kipekee ,huyu amepanga viatu vyake ili mtu akija kwa duka lake apate kuchagua viatu kwa njia ya kipekee ama kwa njia ya rahisi.

Huyu ameziweka pesa zake kwa meza, pesa hizi zingine niza notice na mashiringi, pesa hizi nizataifa letu la kenya. Huyu ameziweka shiringi hamsini na shiringi mia mbili juu ya pesa zingine yeye huhesabu pesa zake.

Mfanyi biashara ameziweka kwa kinuya dara mingi sana, ili watu waje kununua izi dara kwa bei ambazo wataelewana na mfanyi huyu biashara. Huyu ameziweka mingi sana dara zake kwa kiwanja.

Tunaangalia pesa za noti za Kenya hapa kwa meza. Tunaangalia pesa za noti za mia tano, pesa za noti za mia mbili, pesa za noti za elfu moja. Hizi pesa zote ni pesa za taifa letu la Kenya.

Watermelon husaidia sana kwa watu ambae wamekula hizi matunda kwa kuosha damu na tena kusaidia ku improve immunity kwa mtu ambaye ametumia watermelon .

Kuna watu wengi wamekusanyika kwa sherehe fulan. Tunaangalia watu ambaye wamekuja na magari na wameweka hapa parking kwa magari alafu tunaangalia watu wengi tunanagalia tents ambazo watu wamekalia. Huku kwa tents kuna sherehe fulani zinaendelea hapa.

Hapa kwa sokoni mfanyibiashara anauza matunda yake ama bidhaa zake kwa njia ya kipekee. Watu wanakuja hapa kununua matunda ama vitu kadhaa kwa huyu mfanyibiashara kwa bei ambaye anaelewana na mnunuzi.

Hapa ni kwa mpesa, kwa mpesa watu wanakuja kujunga pesa ama uitoe pesa kwa mpesa, mpesa imesaidia sana teknologia kuenda juu zaidi, mwenye mpesa anapata ata yeye pesa kidogo ili ajisaidie nayo ama kuziendeleza mpesa yake mzuri sana.

Pesa za noti za Kenya ya elfu. Huyu anazihisabu pesa zake ya elfu moja elfu moja akiweka kwa utaratibu ili kusiweka pesa zake ama kutumia pesa zake kwa njia ya kipekee.

Wafanyibiashara wanauza matunda yao kwa soko. Huyu amesipanga matunda sake tofauti tofauti pamoja. Amepanga vitungu pamoja. Nyanya pamoja. Watermelon pamoja. Yeye hufanyia mnusi kasi ikwe rahisi kwa kuchakua matunda ambase yeye hutaka.

Mfanyibiashara yeye amewekwa kwa mezaa bidhaa matunda yake mingi kama kwa mfano nyanya, kuna vitunguu, kuna maembe, kuna hoho na vingine vinginevyo.

Hapa tunaona pesa ya elfu moja . Pesa hizi ya elfu moja ni za tofauti tofauti , ya kwanza tunaona aliyekuwa raisi wa Kenya wa zamani wa kwanza Jomo Kenyatta na pesa ingine tunaona wanyama.

Huyu ni mwanabiashara ambaye anauza matunda kwa kila aina. Kuna aina tofauti tofauti za matunda kwa huyu mwanabiashara. Kuna machungwa, kuna ndizi, kuna avocados , kuna pineapples , kuna watermelon , kuna nyanya, na kuna aina zote hata strawberry . Kuna aina zote za machungwa.

Hapa ni kwa duka ama kwa market ambazo kina Maasai wanauza vitu zao za kitamaduni ili Wamaasai wenzao wakuje hapa wanunue vitu, bidhaa zake za huyu Maasai kama kikapu na vitu zingine vingi.

Hii ni wallet yenye iko na pesa, hizi pesa ni maelfu ya pesa elfu moja, elfu, elfu ya pesa ambazo mtu ameziweka kwa kabeti yake hapo anaitazama alafu anataka kutoa hizo pesa kulitumia.

Duka la viatu zimejaa na viatu vingi sana mwana biashara emezipanga viatu zake, ili watu waje wanunua viatu mbalimbali ambazo zinabei tofauti tofauti.

Sokoni wa matunda kuna viazi tamu, kuna viazi, na kuna nduma huyu mwanabiashara anauza matunda zake kwa bei ambae anaweza wakulima kukuja kwa duka lake kununua vitu, kuna ndoo tofauti tofauti za kupimia wauzi matunda.

Hapa magari za watu wameweka hapa ili waende kwa shughuli ama kwa sherehe fulani. Hii kiwanja imetegwa ili watu wenye wa magari waweke magari zao kwa hii kiwanja.

Kwa mpesa huwa inasaidia watu kutuma pesa ama kutumiwa pesa na mtu ambaye ako mbali, yeye hutuma pesa na kutumia mpesa ama awithraw pesa kwa mpesa, hii imesaidia watu ambao wako mbali sana kujitumia pesa kwa njia ya uraisi.

Viatu zimepangwa vizuri sana katika hii soko ,hii soko mfanyibiashara amezipanga viatu zake kwa njia ya kipekee ili wanunuzi wa viatu wakija hapa wapate viatu ama wachague viatu kwa njia ya urahisi.

Wafanyibiashara wa hii jiji wamekuwa na shida kubwa sana sababu ya mvua kubwa ambayo imenyesha kwa hii kijiji. Hii imeleta hasara kubwa kwa sababu hata watu ambao wanakuja kununua wamepotea kwa kuogopa mvua kubwa.

Kuna pesa huyu ameweka, amezihesabu ameweka mkononi mwake. Hizi pesa ni shilingi hamsini na kuna hamsini tena ingine na shilingi mia mbili, yote ni shilingi mia tatu. Amezihesabu kwa mkononi mwake ili ajue atafanyia nini.

Kwa hii jiji kubwa kuna magari mengi sana na watu ni wengi sana kwa hii kijiji. Hii kijiji ni kubwa sana kumaanisha biashara inaendelea vizuri kwa sababu watu ni wengi sana na magari ni mengi sana.

Hapa ni kwa M-Pesa. Kwa M-Pesa unaweza pata mtu ana withdraw pesa ama anatuma na pesa kwa mwingine ambaye ako mbali na yeye. Hapa ni M-Pesa na ni duka. Kumaanisha mwenye duka anafanya biashara ya M-Pesa na kuuza vitu kadhaa za dukani.

Hapa ni duka mwenye duka anauza hapa maziwa amesipaka rangi za maziwa na ameandika hapo mbeleni ya duka yake mwakenya milk tea port hili watu waone wajue hii duka wanauza maziwa.

Kwa duka hapa ni kama hapa ni wholesale ambaye mwenye biashara anaziuza kila kitu ambazo anaweza kupata hapa. Huyu mfanyabiashara anauza bidhaa mingi mbali mbali.

Mwenye biashara ndogo ambaye anauza matunda zake kwa kioski ama kwa tent ambaye amezileta matunda mbalimbali, kuna ndizi, kuna nyanya, kuna mahindi kuna viazi, kuna carrots kuna nduma na vitu zingine ambazo watu wanaja hapa kununua.

Hapa ni sokoni, kubwa sana. Tunaona watu ni wengi sana ambao wamekuja kununua vitu hapa, na wengine wamekuja hapa kuuza bidhaa zao. Hili soko ni kubwa sana tena zaidi.

Kwa sokoni hapa tunaona mfanyi biashara amezipanga viatu vyake kwa laini, yeye hufanyia watu wake wanunuzi kazi rahisi kwa kuchagua ya viatu kwa duka lake.

Wafanyi biashara hapa wako sokoni, hawa wafanyibiashara ama huyu mama anauza sokoni matunda mbalimbali, yeye huuza kila aina ya matunda kwa mfano viazi , nyanya, vitunguu , hoho na vingine vinginevyo.

Hapa ni viatu mbalimbali ambaye mwenye biashara amezipanga viatu vyake kwa duka ili customers wakija awatafute kiatu ambayo zinafaa, anauza hizi viatu kwa bei tofauti tofauti. Hapa macustomers wanapata viatu kwa bei ambayo inaweza wanabiashara ama mwenye ananunua kuelewana kwa bei.

Huyu ni muuzaji wa viatu, amezipanga viatu zake vizuri sana ili mwenye anataka viatu aje akifika hapa achague viatu zake kwa njia ya urahisi.

Huyu mfanye biashara anauza bidhaa ama matunda zake nje ya duka lake. Hapa anauza matunda kwa aina mingi sana. Kuna ndizi, nyanya na matunda zingine ambazo watu waja hapa kumnunulia huyu.

Soko hili kuna watu wengi sana ,biashara kwa soko hili inaendelea vizuri sana kwa sababu soko hili ina biashara inaendelea vizuri sana kwa sababu watu wamejaa kwa hii soko ili kununua na kuuza bithaa zao.

Hapa ni kwa duka la Mpesa. Huyu mfanyabiashara anauza bidhaa zake kama sukari na vitu zingine alafu tena aliongeza biashara ya Mpesa. Hapa unaeza tuma pesa, ama ununue airtime ama utumane pesa kwa mtu ambaye ako mbali.

Hapa ni kwa soko la matunda kuna matunda tofauti zinauzwa hapa na mwenye soko kwa mfono kuna ndizi kuna nyanya Kuna mahindi kuna karots na vingine vinginevyo.

Kwa hapa sokoni watu wamejaa wengi sana. Wafanyabiashara wamepanga vitu zao kwa magunia ili watu waache kununua bidhaa zao. Hawa wafanya biashara wanafurahia hii soko yao kwa sababu watu wamejaa wengi.

Hapa ni kwa Agrovet ama duka ya kuuza bidhaa vingi vinginevyo za dairy .Hapa unaweza nunua chakula cha ng'ombe ,dawa za ng'ombe ama vitu za kuenda kuuza kwa shamba ,hapa ni ni bidha vingi vinginevyo vya kutunza ama kutumia kwa ng'ombe.

Ndizi hizi za tofauti tofauti za kila aina zimeiva sana. Kuna ndizi kubwa na ndogo. Hizi ndizi ziko tayari kulwa ama kuuzwa kwa soko. Mfanyibiashara ako tayari kupeleka ndizi hizi kwa soko ili kuuza hizi ndizi.

Duka ya M-PESA imefunguliwa. Wananchi wa hapa watapata kuweka kwa M-PESA ili kutuma pesa ama kutoa pesa, ama kununua airtime kwa duka la M-PESA.

Hapa ni kwa banki. Benki hapa watu wanakuja hapa ili kutoa pesa zao. Hawa wamekuja na wameingia kwa mfanyi kazi wa benki ili kutoa pesa zao ambazo ameziweka kwa muda.

Kwa hii duka imechorwa ng'ombe. Hapa kwa hii duka huyu mfanyabiashara anauza maziwa. Yeye hununua maziwa na huuza maziwa yeye pia huuza chakula cha ng'ombe ama dawa za ng'ombe, yeye hufanya biashara ya kuuza vitu.

Mfanyabiashara huyu ameleta nyanya zake sokoni. Yeye amezileta nyanya ambazo zimeiva vizuri sanaa. Amezipanga nyanya zake kwa bidii sanaa. Yeye anataka kuuza hizi nyanya ili apate mapato.

Mfanyibiashara huyu anauza vitenge. Yeye amezipanga leso za vitenge vizuri sana, ili watu wakija hapa wapate kuchagua vitenge ili waweze kununua vitenge, wachukue waende washone nao nguo.

Hapo kwa sokoni tunaona wafanyibiashara wameziweka chini wakipanga matunda yao. Hawa wanauza machungwa, matunda na vitu zingine watu wakuje wanunue hapa.

Hapa ni kwa duka, mwenye duka huyu anauza vitu zake, yeye huuza vitu za utamaduni, yeye huuza vitu ambazo za kina maasai wanzipenda zaidi.

Hapa ni kwa sokoni ambao wafanyi biashara wanauza mboga za kila aina. Hawa wameleta mboga tofauti tofauti ili wanunuzi waje hapa kuchakua ni mboga gani wanataka kununua.

Hapa ni kwa Safaricom mtu anatumia simu yake kulipa na M-pesa ,lipa na M-pesa ndio inasaidia watu sana ili kutuma pesa ama kutumiwa pesa kwa njia ya urahisi bila kutumia pesa mingi sana, transaction .

Wafanyi biashara ambazo wanauza manguo na vitu zingenevyo wako hapa, ili wachukue mzigo yao, mzigo ya maguo zimefika hapa zikiwa kwa mpangilio rasmi ili wanunuzi waje hapa kununua hizi mzigo waende kuuza kwingineko.

Hapa ni kwa soko, huyu mfanyi biashara anauza nguo kwa soko, yeye ameziweka nguo juu na zingine ziko chini, wanunuzi wanakuja hapa ili wachague nguo wapendazo na waelewane kwa bei na huyu mfanyi biashara.

Mfanyibiashara huyu mama anauza vitu zingine Kwa duka lake yeye uzaa vitenge na zingine za kidamaduni yeye anafurahia kazi kwa sababu anapata watu wa kununua vitu zake kwa njia ya kipekee.

Mfanyibiashara huyu anauza vitu kadhaa yeye uzaa mboga na matunda na pampkin na vitu vinginevyo, yeye uzipanga vitu vyake kwa utaratibu hili wanunusi wake wanunue Kwa urahisi.

Hapa sokoni wafanyibiashara wanauza vitu tofauti tofauti wengine wanauza nguo, wengine wanauza matunda, wengine wanauza viazi, wengine wanauza ndengu, wengine wanauza vitunguu na vitu tofauti tofauti.

Haoa ni soko, soko hapa wafanyi biashara wanauza nguo tofauti tofauti, wanunuzi wengi wamekuja hapa ili wanunue nguo. Hapa ni soku muhimu kwa watu wa hiki kijiji kwa sababu wanaeza enda kwa soko na wapate nguo ya kipekee.

Hapa ni kwa duka ambaye mwanabishara anauza viatu ambaye amevipanga vizuri hapa. Hii viatu ni aina ya sports za watoto, kuanzia za watoto mpaka watu wazima. Huyu mwenye viatu anauza viatu zake kwa njia ya kipekee, kwa sababu amezipanga viatu zake vizuri sana.

Hapa kwa sokoni kuna wafanyi biashara wengi sana ,wafanyi biashara wameweka vitu zao juu ya meza ,wengi wanauza vitu kama ndizi ,machugwa na matunda vingine vinginevyo.

Kwa wanafanya biashara wamechukua bidhaa zao ama manguo zao kwa sokoni. Huyu mwenye anasimama anauza nguo zake akitembeza nguo zake. Yeye hutembea kote kwa soko akiuza manguo, akiwasia watu wanaotaka manguo.

Hapa ni kwa duka ya mfanyibiashara. Mfanyibiashara huyu amezipaka kwa duka lake, pia inafanya M-PESA. Kwa hili duka unaeza enda utume pesa ama utumane pesa kwa mtu ambaye yuko mbali. Unaeza pia nunua Airtel kwa hii M-PESA.

Hizi ni mahali ambapo magari zinauzwa watu wanaacha hapa, ili kuangalia amakuchagua gari ambazo anazipenda ilikuuziwa gari hapa.

Hapa ni kwa sokoni. Hawa wafanyibiashara wanauza chakula. Hawa wanauza vitu tofauti tofauti ya kukula. Hawa wanauza matunda na kila aina ya mboga. Watu waja hapa kununua chakula na matunda hapa.

Mfanyibiashara huyu ameziweka vizuri matunda yake, pia huuza matunda kama nyanya ,kama dimu, kama viazi, yeye hupata faida kubwa sana.

Hii ni kampuni ya pikipiki. Hawa huuza pikipiki yao kwa bei yakuelewana. Hawa wako na insurance ya pikipiki yao. Wakiuza hizi piki piki, kuna ya mwaka mmoja na miezi sita. Hizi

Hapa kuna kiwanja imetengwa ni za kuweka magari. Wenye wa magari hao wameshuka wakaweka hapo magari ili waende mkutano au sherehe fulani. Hii kiwanja kuna security ambaye wanachunga izi magari.

Hapa tunaona pesa za mtu. Pesa hizi za zamani tunaangalia kwa mia tano tunaangalia picha ya aliyekuwa mstaafu rais, Jomo Kenyatta. Yeye yuko kwa picha ya hii shillingi mia tano. Tunaona shillingi mia tano na shillingi elfu moja

Kwa soko apa mfanyi biashara amezipanga nguo zake, ili wanunuzi waache apa kununua nguo zao kwa urahisi, kwa sababu amezipanga Kwa utaratibu sana manguo zake za kuuza.

Hizi ni pesa za Kenya. Huyu anazihesabu pesa za maelfu moja ya Kenya. Huyu amezipanga vizuri noti za pesa za maelfu na maelfu ya Kenya kwa sababu anataka kuhesabu ni ngapi.